Raibu yenye dawa na kemikali imewekwa kwenye chumba. Kuna chupa nyingi za plastiki zilizojazwa na dawa za kiowevu na poda. Chupa hizi zimetengenezwa kwa ukubwa tofauti. Kuna pia vifurishi vya dawa vilivyo na rangi tofauti.

Watu kadhaa wanashirikiana kuvuna mahindi shambani. Wanajaza mahindi mabichi kwenye mfuko mkubwa huku wengine wakiendelea na kazi ya kuyachukua. Wote wanafanya kazi kwa bidii na kuna mahindi mengi yaliyorundikwa chini karibu nao.

Mwanamke mnene amevaa fulana ya bluu. Anauza mboga sokoni. Mbele yake kuna meza iliyojaa nyanya, kitunguu na mboga za majani. Mwanamke mwingine amenyoosha mkono akitaka kununua mboga.

Mboga za majani zinakuzwa ndani ya jengo lenye rafu nyingi za chuma. Mimea hiyo imepangwa kwa matabaka na baadhi ya mimea ni michanga, huku mingine ikiwa imekomaa. Mimea inakuzwa kwenye mifumo ya maji badala ya udongo na taa maalum ya kukuzia mimea zinaonekana juu ya rafu.

Hii ni zana ya kilimo ya kulima ardhi yenye rangi nyekundu. Zana hii inaweza kuunganishwa kwenye trekta. Kwenye sehemu ya chini kuna blani zenye rangi ya buluu ambazo huchimba ardhi. Zana hii inaonekana ikiwa imesimama kwenye ardhi ya lami.

Raibu ndefu imejazwa na vyombo mbalimbali ikiwemo vya chakula, kuna mitungi ya kioo iliyojaa maharagwe, njegere na vyakula vingine. Pia kuna makopo ya chakula. Vyakula vya nafaka na chupa za mafuta ya kupikia.

Kundi la wanawake wakiwemo wazee na vijana wamekusanyika nje ya nyumba. Baadhi yao wamevalia fulana zenye rangi ya chungwa huku wazee wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni.

Kundi la watu wakiwemo wanawake wazee na vijana wamekaa pamoja. Wanawake hawa wamevaa mavazi tofauti baadhi wakiwa wamefunika vichwa vyao na wengine wamevalia fulana za rangi ya chungwa.

Mazao ya mahindi machanga yamepandwa katika mistari iliyopangiliwa vizuri. Mimea ya mahindi ina majani ya kijani kibichi na inaonekana inakua vizuri katika udongo. Mimea hii inaonekana yenye afya na utayari wa kukua zaidi.

Eneo kubwa la bustani lina matuta ya mimea yenye majani mabichi yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Mbele ya bustani kuna mimea midogo ya Lettuce na nyuma yake kuna mimea mirefu zaidi.

Shamba hili limejaa mimea ya mahindi, majani yake yakiwa marefu na yaliyojaa. Majani ya mahindi yana rangi ya kijani kibichi, yakionyesha kuwa mimea ina afya nzuri na inastawi. Baadhi ya mahindi yameanza kuonekana kwenye mashina yakionyesha kuwa mazao yameanza kuiva.

Shamba lenye mimea ya mboga za majani iliyopandwa kwenye magunia makubwa yenye udongo. Magunia hayo yamepangwa kwa mistari, na kila gunia ina matundu kando ambapo mimea midogo imepandwa.

Hii ni bustani ndogo ya mboga iliyopangiliwa kwa mistari. Kuna aina mbalimbali za mimea inakua vizuri kama vile lettuce , vitunguu, na kale . Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mimea inang'aa kwa afya.

Huu ni mfumo wa kulima mboga kwa njia ya kipekee. Ambapo mimea midogo imepandwa kwenye vyombo vilivyo wekwa juu ya maji. Vyombo hili vimetengenezwa kwa njia ya kutiririsha maji, na mimea inakua ndani yake.

Bustani ya mboga iliyoinuliwa imepangiliwa vizuri na mimea. Mboga chache zinakua ndani ya fremu nyeupe. Majani makubwa ya kijani kibichi yanafunika sehemu kubwa ya bustani . Hii inaonyesha njia bora ya kulima mboga katika nafasi ndogo.

Kuna kundi la watu wengi wao wakiwa watoto na vijana wakipanda miti kwenye shamba lenye nyasi watu hawa wamegawanyika katika vikundi vidogo na wengine wamepiga magoti wakichimba mashimo au wakiweka miche ya miti.

Mto unatiririka polepole kati ya mawe na miamba katika eneo la pori, maji yanaonekana machafu na udongo unaonekana kua na uchafu mwingi, mawe makubwa yametapakaa, kando ya mto huku miti mingi ikiuzunguka.

Alama mkubwa ya barabarani inaelekeza watu kwenye hifadhi ya msitu wa karura. Alama hii inaorodhesha shuguli mbalimbali zinazopatikana hapo ikiwemo kutembea, kuendesha baiskeli na kutazama ndege.

Katika tawi la mti kuna matunda matatu ya komamanga. Matunda haya yana rangi ya kuvutia na inayochanganya nyekundu na manjano. Yanaonekana yamekomaa na yananing'inia kwenye matawi yakiyozungukwa kwa majani mabichi.

Shamba la nyanya linaonekana na nyanya zinaninginia kwenye mimea. Nyanya zimekomazika na zingine ziko bado mbichi. Kuna nyanya nyingi zilizokomaa zenye rangi ya machungwa.

Matunda madogo yenye rangi ya chungwa yananing'inia kwenye tawi la mti. Matunda haya yamejaa na yanaonekana kua yamekomaa. Majani ya rangi ya kijana yanazunguka matunda haya.

Ndogo imepandwa kwa mfumo wa kisasa wa kilimo unaojulikana kama hydroponics . Mimea hiyo ikiwa na majani ya kijani na manjano, imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki.

Chuma kimeundwa kutokana na chombo cha buluu na chupa ya plastiki mimea ya mboga ya majani ina majani makubwa ya kijani kibichi inakuwa kwa wingi katika sehemu mbali mbali za chombo hicho

Shamba la bustani limetengenezwa kwa njia ya kisasa, ambapo mimea imepandwa ndani ya mabomba meupe ya plastiki. Mabomba haya yametundikwa, na mimea inakuwa vizuri ndani yake.

Chini ya paa lililofunikwa kwa wavu. Kuna mimea mingi ya ndizi yenye majani makubwa na ya kijani kibichi. Majani haya yanaonekana kuwa na afya na baadhi yanaonekana kung'aa kwa umande au maji.

Mfumo wa kisasa wa kufuga nguruwe, ambapo nguruwe wengi wamefungiwa katika vizimba vya chuma. Vizimba hivyo vimepangwa kwa mistari miwili na kuna njia ya kutembea katikati yao. Nguruwe wengine wanaonekana wakilala, huku wengine wakiwa wamesimama wakiangalia.

Ndani ya banda kubwa la kuku, kuna kuku wengi wakiwa wametanda kila mahali. Baadhi wameketi na wengine wamesimama. Kuna vifaa vya kulishia kuku na vya kunywesha maji.

Watu kadhaa wamesimama wakiwa wamevalia glavu na aproni wakipakia pili pili hoho za kijani pili pili hizo zinapita kwenye mshipi mrefu wa mashine na wafanyakazi wanazichagua na kuziweka kwenye masanduku.

Mashamba yenye mimea midogo imepandwa kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Kuna mtandao wa mabomba meusi umewekwa kando ya mimea hio unaotumiwa kwa umwagiliaji wa matone.

Kwenye shamba kubwa, mimea imepandwa kwenye mistari. Mimea hiyo inamwagiliwa kwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mvua ya kunyunyiza. Bomba refu limepitishwa katikati ya mistari na maji yanatiririka kwa nguvu.

Mto mpana na mrefu unapita katikati ya mandhari ya wazi na maji yake yanaonekana kuwa meusi. Katikati ya mto kuna kisiwa kidogo chenye mchanga.

Kuku kadhaa wanatembea kwenye uwanja wa udongo wakichakura chakula. Wana manyoa yenye rangi ya kahawia na huku wameteremsha vichwa vyao chini, huku wengine wanapiga mbizi kwenye sehemu ndogo ya chakula, huku wengine wakiendelea kutafuta.

Bata watatu weupe wamesimama wakiwa wamepanga mstari karibu na maji. Wote wameangalia upande mmoja. Manyoya yao ni meupe, na midomo yao ina rangi ya machungwa.

Bomba jeusi la umwagiliaji linapita katikati ya mmea mdogo shambani. Bomba hilo lina matone ya maji inayotiririka taratibu na kulowanisha udongo. Mimea michanga yenye majani mabichi imepandwa kwa mistari mwili kando ya bomba.

Pakiti sita za mbegu za kupanda kutoka kampuni ya Strok Highris zinaonekana. Pakiti hizi zimepakiwa kwa mistari miwili ya wima , na kila moja ina picha ya mmea unaohusika.

Mwanaume amevaa koti jeupe akiwa anainama chini akitibu mbwa. Mwanamke na mtoto wamesimama nyuma yake wakiangalia kwa makini. Mbwa wawili wanashughulikiwa na daktari na wote wako karibu na mbwa hao.

Mbwa mkubwa wa rangi ya kahawia amesimama ndani ya nyumba yake ya mbao. Mlango wa nyumba hiyo umetengenezwa kwa chuma cha rangi nyekundu. Nyumba ya mbwa imejengwa kwa mbao zilizopangwa kwa usawa. Mbwa anatazama nje kwa umakini.

Tunaona tai akiwa amekaa kwenye tawi la mti lenye rangi ya hudhurungi. Tai huyu ana manyoya ya kahawia na meupe yenye madoa doa meusi na ana macho makali yenye rangi ya kahawia.

Twiga moja ananyosha mwili wake mrefu mweusi ili kufikia majani yaliyoshikiliwa na mkono wa mtu. Twiga mwingine anaonekana nyuma yake akisubiri apewe chakula. Twiga hawa wamefungiwa katika eneo lenye uzio wa mbao na wanaonekana wakiwa katika kituo cha kitalii.

Sokwe mkubwa amesimama akitazama mbele kwa umakini ana manyoya mengi ya kahawia na uso wake unaonekana wenye hekima, sokwe huyo amesimama juu ya ukuta akionyesha utulivu na nguvu.

Ndege mrefu ya aina ya katibu anatembea kwenye ardhi yenye mchanga na mawe madogo, ndege huyo ana manyoya ya kijivu na mweusi na, kichwa chake kina manyoya marefu yanayofanana na kalamu.

Ndege aina ya mwewe ametua kwenye tawi la mti. Ndege huyu ana manyoya ya kijivu kwenye kichwa na mgongo, huku kifua chake kikiwa na mistari miembamba. Anatazama upande mmoja kwa umakini na makucha yake makali yameshika tawi kwa udhabiti.